Mashati na suruali zimepangwa kwa mpangilio mzuri dukani zikiwa na rangi kama samawati, nyeupe, kijivu na nyeusi. Rafu za mbao zinabeba viatu, soksi na koti zilizoning'inizwa pembeni. Mandhari hutoa taswira ya ununuzi ulioandaliwa kwa mtindo wa kisasa.

Shati za kiume zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya bango la mauzo .Kila moja likiwa na rangi na muundo tofauti. Bango jekundu linaloashiria punguzo hadi asilimia hamsini na tano huku suruali zikiwa zimetundikwa nyuma kwa mseto wa rangi. Mazingira haya yabavutia wateja kwa urahisi wa kuchagua.

Doli yamevalishwa mavazi ya rangi mbalimbali na mitindo tofauti yakiwa yamesimama mbele ya duka ndani ya eneo la kibiashara. Kuna suruali, magauni na mablauzi zenye mapambo ya maua , mistari na alama za madoa .Mpangilio wa mavazi unaonyesha ubunifu na uvalisho wa kisasa.

Masharti ya kiume yamepangwa kwa mpangilio safi kwenye rafu, yakiwa yamefungwa kwenye vifunganishio vya plastiki. Suti za rangi mbalimbali, zinaning'inia nyuma, zikionyesha mazingira ya duka la mavazi rasmi.

Nguzo za mavazi ya watoto zimejaa nguo za rangi tofauti kama pinki, nyeupe na samawati zikiwa na bei ya juu zaidi ya shilingi mia nne. Mandhari ni angavu na safi huku mteja mmoja akipita karibu. Mpangilio huu unasisitiza ununuzi wa bei nafuu kwa bidhaa bora za watoto.

Town Team yamepamba rafu za mbele kwa marobota, mannequin waliovaa mavazi ya mitindo ya kawaida, jacketi ya kijani, hoodie nyekundu na suruali tofauti za rangi. Mabango ya matangazo yamejikita upande wa kulia yakitangaza punguzo kubwa la Black Friday , huku nguo mbalimbali zikionekana ndani ya duka. Muonekano huu wa kisasa unalenga kuvutia wateja katika mazingira ya kibiashara ya kisasa.

Viatu vya watoto vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ya duka kwa rangi na ukubwa mbalimbali. Tag za bei na namba huonyesha mpangilio wa kitaalamu, mchanganyiko wa mitindo unaovutia wazazi wanaotafuta ubora na mitindo kwa watoto wao.

Nguo za mitindo mbalimbali kama fulana, suruali na mashati zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye duka la nguo. skroni ya matangazo na mabango ya bei kama Tz 900 kuonyesha bei nafuu kwa mavazi ya kisasa sokoni.

Duka la mitindo mipya imejaza maduka, ikinivutia kwa mvuto na ubunifu wake. Kuanzia viatu vya kisasa hadi mikoba na mavazi ya ngozi, ubora wake hauna kifani. Bidhaa za ngozi zilizotengenezwa kwa ustadi zimeandaliwa kwa wateja wanaothamini faraja na ubora wa hali ya juu. Kwenye boksi la glasi upande wa kulia, vinaonyeshwa mikoba, mikanda na vito vya thamani vinavyong’aa kwa upekee. Muonekano wa soko hili la kifahari unaakisi mtindo wa kisasa, ubunifu na umaridadi unaolenga kuvutia wapenzi wa mitindo na ubora.

Nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye rafu na wavamiaji zikiwemo suruali za kijani kibichi na gauni la manjano lenye maua mekundu. Mandhari ya duka ni ya kisasa, yenye taa angavu, mapambo ya waridi na mabango ya punguzo kama 50% off .

Duka la mavazi la viatu limepangwa kwa ustadi likiwa na mapambo ya kisasa kama sakafu ya vigae vya rangi ya nyeusi na nyeupe pamoja na dari la mbao lenye taa zilizopachikwa miongoni mwa rafu na mabega ya nguo kuna mashati ya rangi mbali, fulana zenye chapa ya fufu na viatu viliyopangwa kwa makini kwenye masanduku na kwenye rafu za ukutani.

Nyumba ya kijani yenye maandishi ya gentleman inang'ara juu ya mlango wa duka la nguo za kiume ambapo money queens wamesimama ndani wakiwa wamevalishwa suti rasmi na tai . Rafu na mashubaka yamepangwa kwa ustadi yakionyesha masharti na nguo zingine za ofisini .Bako la rangi ya machungwa pembeni ya mlango linaandika vacant table to let likiongeza taarifa ya biashara katika mpangilio huu wa kuvutia.

Nebo ya WOOLWORTHS imeangazwa kwa taa juu ya mlango kwa kioo cha kisasa. Ndani ya jumba la biashara, mabango ya LAY-BY AVAILABLE, yamewekwa karibu na lango, yakionyesha changuzi za malipo. Mavazi yamepangwa kwa ustadi. Maniquins wamesimama ndani, na mti wa krismasi unaongeza ladha ya msimu wa sikukuu.

Mabegi na Vito vya mapambo vimepangwa kwenye rafu ndani ya duka kila kifaa kikiwa kwenye nafasi Yake kwa mpangilio ya kuvutia rangi na mitindo tofouti kuonyesha ladha kisasa juu ya bidhaa za urembo mazingira haya yanavutia wateja wakitafuta mitindo ya kipekee.

Suti za kiume zimetundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka la nguo zikiwa na rangi mbalimbali kama samawati, beige na manjano. Baadhi zina miundo ya mistari na michororo kila moja ikiwa na tagi ya bei. Mandhari ni safi na ya kuvutia ikirahisisha wateja kuchagua kwa urahisi.

Duka la nguo limepangwa kwa mpangilio wa kuvutia likiwa na suruali, mashati, suti na viatu katika sehemu tofauti. Sakafu ya mbao na taa za kisasa huongeza mvuto wa kibiashara na hali ya usafi.

Duka dogo la nguo na vifaa vya mitindo limejaa mikoba, viatu, nguo na mapambo. Mabango ya matangazo na malipo ya kidijitali yanaonyesha ununuzi kwa bei nafuu. Mpangilio wa bidhaa unaonyesha matumizi bora ya nafasi ndogo.

Viti viwili vya watoto wenye mwonekano wa kuvutia vimepangwa mbele ya rafu ya bidhaa za watoto. Moja lina michoro ya matunda kama nanasi na strawberry .Jingine lina miwani ya rangi tofauti. Mazingira haya yanaakisi ununuzi wa vifaa salama na maridadi kwa watoto wadogo.

Mannequinn waliovaa mavazi ya watoto wamesimama ndani ya duka la LC Waikiki lenye nembo kubwa za samawati, huku mabango yakitangaza punguzo la hadi 50%. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwa mpangilio mzuri na saa za kazi zimeandikwa pembeni ya mlango.

Nguo za kiume zenye rangi za mitindo mbalimbali zimepangwa kwenye mabega na rafu za duka la mavazi. Kuna fulana na mashati ya mikono mirefu na mifupi baadhi zikiwa na muundo wa mistari ya madoa. Juu kuna bango la nguzo la bei likiwavutia wateja kwa umbali.

Rafu zimejaa miwani ya jua, herini, mikufu na mapambo mengine ya kisasa huku mabango ya matangazo yakionyesha mitindo mbalimbali inayovaliwa na wanamitindo. Ukuta wa nyuma una nembo ya tovuti ya duka, www.accessorize.co.ke na muundo wa ndani una rangi nyekundu na nyeupe, unaoleta mvuto wa kisasa.

Magari ya lexus ya rangi tofauti nyekundu, samawati na fedha yameegeshwa kwa mstari kwenye eneo la maonyesho au uuzaji, mandhari huonyesha muundo wa kisasa na hali ya kuhitajika kwa magari haya ya kifahari.

Kalenda ya mwaka 2023 imening'inia ndani ya gari la Toyota karibu na dashibodi na usukani wa upande wa dereva. Vitufe vya redio na hewa pamoja na sehemu ya kuhifadhi vitu vimepangwa kwa mpangilio wa kawaida. Mandhari hii inaangazia mazingira ya ndani ya gari ya kutulia na maandalizi ya safari.

Gari la Volkswagen Tiguan R line limeegeshwa barabarani likiwa na rangi nyeupe inayongaa na Magurudumu yanayonakisi mwangaza . Taa za led mbele unaongeza mvuto WA muundo wake wa kisasa huku nembo ya kambuni na maandishi r line yakionekana kwa wash kwenye grill .

Dereva amefunga mkanda na anampitia mtu funguo kupitia dirishani la gari huku abiria mwingine akiwa ameketi kando. Tukio hili linaashiria kubadilishana jukumu au kuanza safari rasmi ya usafiri.

Gari ya fedha limeegeshwa juu ya nyasi likizungukwa na magari mengine yaliyopaki nyuma. Madirisha yake ni meusi na maandhari ya miti hutoa hali tulivu ya nje ya jiji. Mwonekano huu unaashiria mazingira ya mapumziko au mkusanyiko wa watu.

Magari ya rangi tofauti yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya jengo lenye mwangaza wa kutosha. Wateja wanazunguka na wengine wanahudumiwa mezani huku ngazi zikielekea ghorofa ya juu yenye magari zaidi. Mazingira ni safi, ya kisasa na yenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Magari matatu ya kifahari, Marcedez Benz ANG ya fedha, Lamborghini ya taquis na Lamborghini nyingine ya kijani na rangi ya chumgwa, yamepangwa kwa mvuto ndani ya jumba la maonyesho la kisasa lenye madirisha makubwa ya kioo. Kila gari lina sahani ya PUPIL OF FATE MOTORS, ikiashiria chapa ya uuzaji wa magari haya ya kipekee.

Gari aina ya toyota hiace, rangi ya fedha, limeegesha juu ya changarawe, likiwa na matairi ya rangi ya shaba na madirisha meusi. Mandhari ya nyuma, ina miti na anga ya samawati, likionekana katika hali nzuri ya matumizi.

Gari jeupe limeegeshwa chini ya paa kubwa la duara karibu na majengo ya rangi mbalimbali. Pembeni kuna mapipa ya takataka yaliyowekwa alama tofauti kwa ajili ya kuchakata taka. Mandhari yanasisitiza utunzaji wa mazingira katika eneo la kibiashara.

Gari aina ya Mercedes Benz rangi nyeusi limeegeshwa katikati ya barabara ya lami, likiwa mbele ya kamera . Mandhari ya nyuma yenye miti mirefu, vichaka na nyaya za umeme huashiria eneo tulivu la makazi.

Gari jeusi aina ya Archback limebaki juu ya nyasi, likiwa na madirisha yaliyotiwa giza na magurudumu nyeusi yenye mapambo nyekundu. Pembe moja ya nyuma ina magari mengine yakiwa pikapu nyeupe na Sedan kijivu huku mtu aliyevalia fulana ya usalama akiwa karibu. Mandari ya nje mechi na vichaka yenye mapumziko ya muda mfupi au tukio maalum ya kijamii.

Ndani ya gari la kifahari kuna viti ya rangi nyeusi na mapambo ya mbao yanayovutia. Dashibodi imepambwa kwa vifaa vya kisasa kama mfumo wa hali ya hewa na kizima moto kilicho karibu na usukani. Muundo wake unaakisi usalama wa teknolojia.

Gari la Subaru outback lililopakwa kwenye ardhi ya vumbi . Mbele, ukuta wa mawe na magari mengine ya kisasa pempeni rangi ya Giza Magurudumu ya alloy na vioo vilivyotiwa tint vinampa sura ya kisasa na safi. Mandhari ya nje yanatoa taswira ya eneo la kibiashara au maegesho ya umma.

Gari la Toyota rangi nyeusi limeegeshwa juu ya nyasi karibu na miti yenye majani mazito; likiwa na sticker ya The Plug na picha ya simba kwenye kioo cha nyuma. Pembeni yake kuna Subaru ya kijani yenye milango wazi huku watu wakisimama karibu wakizungumza. Nambari za usajili za magari zinaonekana wazi. Mazingira yanatoa hisia za mapumziko ya kijijini na matembezi ya wikendi.

Gari la rangi ya fedha lenye nambari ya usajili KBV949E limeengeshwa pembeni ya barabara ya lami karibu na jengo la kisasa lenye vioo vikubwa na paa la chuma. Mandhari ya kijani kutokana na mimea na miti huongeza mvuto wa sehemu hii huku mazingira yakionekana kuwa safi na ya kisasa.

Magari kataa yameegeshwa kwenye nyasi karibu na miti na hema jeupe huku watu wachache wakiwa karibu nayo, eneo lina mvuto wa kijani kibichi na utulivu wa njee likivaa kwa shughuli za nje au mapumziko. Mtu mmoja anatembea karibu na gari jeupe akionekana kuchunguza mazingira ya wazi.

Watu wawili waliovaa suti nyeusi wamesimama ndani ya jengo mmoja akiwa na karatasi yenye michoro na maandishi wakizungumza karibu na gari jeupe lililoegeshwa pembeni. Mazingira ya ndani yana madirisha makubwa na mimea yakionekana kwa simu ya maonyesho ya magari.

Magari meupe yameegeshwa kwa mstari mmoja, kwenye uwanja wa maegesho, yakiwa yamepangwa kwa utaratibu. Madhari ya anga yenye mawingu hafifu, huongeza utulivu wa mazingira. Taswira hii, inaakisi nidhamu na mpangilio wa kijamii.

Gari aina ya, hyundai felocitor, ya rangi ya fedha limeegeshwa mbele ya jengo lenye nembo ya, cargo jets, usiku. Taa za gari na jengo zinamulika mandhari vizuri likionyesha uzuri wa muundo wa kisasa. Mazingira yanaelekea kuwa ya viwanda au usafirishaji.

Nembo ya Nissan imewekwa ukutani nyuma ya dawati la mapokezi lililotengenezwa kwa mbao na muundo wa kisasa. Watu wawili wamesimama nyuma ya dawati hilo huku gari jeupe la Nissan likiwa upande wa kulia katika mazingira safi yenye mwangaza wa kutosha na mabango ya matangazo ukutani.

Gari aina ya Suzuki hatua jeupe limeegeshwa juu ya jiwe ikiwa na kasoro kwenye mlango wa nyuma, namba ya usajili ni KDH 990J na mandhari ya nyuma yanaonyesha kuta wa mawe pamoja na mimea, mwonekano wake unaelezea hali ya matumizi ya kila siku.

Gari kubwa la kubeba magari limepakia magari na ni ya rangi tofauti likiwa na nembo ya HVS na Scania upande wa mbele. Magari yamepangwa juu na chini. Mazingira ya nyuma yanaonyesha miti na nyasi. Mandhari inaakisi shughuli za usafirishaji wa magari kwa kiwango kikubwa.

Gari la kifahari aina ya toyota limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi mbele ya jabali la rangi ya udongo. nembo ya leisuredeals Tours and safaris zinaonyesha kuwa ni gari la safari. Mandhri ya asili na miambo inaashiria matembezi ya kitalii katika mazingira ya kuvutia.

Gari la SUV nyeusi limeegeshwa katika uwanja wa magari kando ya magari mengine likionekana upande wa ubavuni. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo linaloendelea kujengwa. Miti na magari mengine yaliyopangwa, Maeneo ya kuvutia juu ya picha yanasomeka; The one you've been waiting for .

Viti vya ndani ya gari vilivyofunikwa kwa kitambaa cha kijivu na jeusi vikiwa Safi na yenye mpangilio mzuri dirisha linaonyesha mandhari ya nje yenye nyasi na majengo mbali mazingira ni tulivu yakionekana kutumika kwa usafiri wa starehe au familia .

Mtu mmoja anakabidhi funguo wa gari kwa mwingine katika mazingira yenye magari mengi nyuma. Tukio hili linaelekea kuwa la ununuzi, ukodishaji au makabidhiano ya gari katika eneo la kibiashara.

Gari jeupe la Volks Wage limeegeshwa barabarani likiwa safi likiwa na stika ya Hill Auto Shop juu ya boneti na maandishi mbalimbali kwenye kioo cha mbele, mazingira ya nyuma yana miti, uzio na mabango yanayoashiria eneo la mijini ya mabiashara au huduma za magari.

Gari kubwa la mizigo linabeba magari nane ya rangi tofauti juu na chini ya stendi maalum. Lipo barabarani katika mandhari ya asili yenye nyasi na miti. Muundo wake unaonyesha mfumo wa kisasa wa usafirishaji wa magari.

Zao safi kama pilipili, tango, nanasi, limau na mboga za kijani yamepangwa kwa mpangilio sokoni. Rangi na utofauti wa bidhaa zinaashiria mazingira ya afya na lishe bora. Mazingira haya yanavutia wanunuzi wanaokuja kutafuta vyakula vipya vya asili.

Wachuuzi wawili wamesimama nyuma ya meza za matunda kama papai, tikitimaji, tufaha, ndizi na strawberry zilizo kwenye chombo cha plastiki. Mandahri ya soko ni yenye miavuli miekundu na bango la send money kuonyesha biashara ya rejareja inayotegemea miamala ya simu.

Wafanyabiasha sokoni wanapanga nguo kwenye meza na mikokoteni huku wateja wakipakia bidhaa kwa makini. Rangi mbalimbali za nguo zinavutia katika mandhari yenye shughuli nyingi duka la nguo lenye vitambaa vilivyotundikwa nyuma linaongeza mvuto wa biashara za mitaa.

Mboga na matunda ya rangi tofauti yamepangwa kwenye meza ya soko ya kijumuisha pilipili, nyanya, karoti, kitungu, tango na matango, vikapu na bidhaa za jikoni vinaongeza utofauti wa bidhaa. Mandhari huibua harufu ya lishe safi na mazingira ya biashara ya jioni.

Soko la sanaa limejaa bidhaa kama vinyago, vitu za kuchora na vikapu vya rangi tofauti. Watu wameketi na kusimama wakivutiwa na kazi hizo huku jengo likiwa na madirisha marefu yanayoleta mwanga wa kutosha. Mpangilio wa bidhaa na mazingira unaashiria ubunifu wa hali ya juu.

Matunda na mboga mbalimbali kama nanasi, tikitimaji, mahindi na matango vimepangwa kwenye banda la soko lililofunikwa kwa turubai na plastiki. Mazingira haya yanaonyesha biashara ya lishe safi katika jamii ya vijijini.

Mboga za aina mbalimbali zimepangwa kwenye meza ya soko zikiwemo karoti, pilipili, hoho, na matango huku ndoo zilizojaa viazi zikiwa juu. Ndoo hizo zina rangi tofauti na maandishi yanayoashiria vifaa bora na safi yakivutia wateja kwa usafi na mpangilio wake.

Soko la wazi lenye bidhaa za vito, mavazi ya kitamanduni na vifaa vya mikono vilivyopangwa Kwa mvuto wa kibiashara. Watu wanashungulika kuchagua na kuuza. Wakichangia mandhari yenye uhai na utajiri wa kitamanduni. Mazingira ni ya msisimko wa kienyeji na ubunifu wa jamii.

Aina mbalimbali za viatu zimepangwa mezani sokoni , vikiwemo raba za michezo na mitindo ya kawaida. Vitambaa vya samawati na bango la bei 200 linaashiria mazingira ya biashara nafuu ya mitumba.

Tari la kibiashara limefunikwa kwa paa la bati likiwa limejaa mapambo ya mikono kama vile mikupo, bakeli na vipambo vya vitambaa vya ganda. Wauzaji wawili wamekaa nyuma ya meza wakipanga bidhaa wakionyesha ustadi wa sanaa ya kitamaduni. Hali ya anga ni ya jua na anga ni safi ikionyesha siku ya biashara na ni utulivu.

Watu wanatembea katikati ya maduka ya kitamaduni yaliyojaa bidhaa za rangi kama vile vikapu vya mikono, mapambo ya asili, nguo za kitamaduni na vinyago vya mbao. Mazingira yanasisimua uzuri wa sanaa za kienyeji na urithi wa tamaduni za kiafrika. Mpangilio wa bidhaa na mienendo ya watu huonyesha maisha haya ya soko lenye mvuto wa kitamaduni na utalii.

Makasha mengi ya ndizi yamepangwa kwa safu kwenye soko la ndani yakisubiri kuuzwa watu wanaonekana nyuma kwa kuwa wakihudumu au kununua wakichangamsha shughuli za biashara mazingira yanaonyesha wingi wa bidhaa na mzongamano ya wanunuzi.

Mazao kama nyanya, karoti na vitunguu yamepangwa kwenye vibanda vya sokoni huku wauzaji wakihudumia wateja. Sakafu ya zege na nguzo za ndani zinaonyesha kuwa eneo hili limejengwa mahususi kwa biashara. Mandhari haya yanaakisi shughuli za kila siku za soko la mboga za kuuzwa moja kwa moja.

Soko yenye shughuli nyingi watu wakichagua bidhaa za kitamaduni zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Nguo za rangi, sanamu na vikapu vinavutia macho kwa uzuri wake. Mazingira yanachangamka kwa sauti rangi na harufu za bidhaa.

Meza imejaa bangili za vitambaa zenye rangi na miundo tofauti zikionyesha ubunifu wa kienyeji. Wauzaji wawili wameketi nyuma ya meza wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida. Mandhari ya nyuma yana vitambaa vilivyotundikwa kwa mpangilio wa kuvutia.

Ndizi za kijani na za manjano zimening'inia juu kwa kamba, huku nyanya, pilipili na mboga zikiwa zimepangwa Kwa mpangilio mzuri chini yake. Bango la nyuma linaongeza utambulisho wa biashara ya sokoni. Kisu kilichochomekwa kwenye shina la ndizi kinaashiria maandalizi au utayari wa kuchakata bidhaa hizi.

Meza ya soko imejaa mboga mboga safi na za kijani kama radishi, Charlotte , Spinach na majani ya viungo kama Rose mary , Chime na mint. Mpangilio wake wa kuvutia unaonyesha utajiri wa bidhaa za asili zinazotumika kupika au afya ya mwili.

Bidhaa nyingi za nyumbani zimetandazwa sokoni ikiwa na mitungi ya maji vikombe, chupa, krata, visu na brashi vya rangi tofauti tofauti na mpangilio ni wa aina mbalimbali na umejaa rangi unaofutia macho. Mazingira yanaashiria shughuli hai za uuzaji wa vifaa vya Jikoni na matumizi ya kila siku.

Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa na kuwekwa kwenye mabega ya mbao na rejeta bila mpangilio maalum. Sakafu imejaa plastiki na takataka ndogo ndogo likionyesha mazingira ya soko yenye msongamano. Mandhari hii inaashiria changamoto za biashara ndogo katika maeneo ya wazi.

Viazi vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye vikapu vya kuvimba na ndoo za rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na njano. Viazi vitamu vya zambarau na mihogo ya kahawia vimetundikwa kwa mpangilio huku kona ya chini kushoto ikiwa na mfuko wa plastiki wenye mboga za majani. Mazingira haya yanaonyesha mandhari ya soko la mboga.

Jumba la ghorofa tano limechorwa kwa rangi nyekundu na nyeupe likiwa na mabalkoni yenye grill za chuma nyeusi. Tangazo kwenye moja ya ghorofa linaeleza upatikanaji wa vyumba viwili na bedsitters . Anga ni safi na nyanya za umeme zinaonekana mbinguni.

Majumba yenye paa nyekundu yamezungukwa na ukuta wa zenge yakipatikana kwenye eneo lenye ujenzi unaoendelea upande mmoja. Lango la chuma linaongoza kwenye barabara ya ndani iliyozungukwa na kijani kibichi. Anga safi uongeza utulivu wa mazingira haya ya makazi.

Nyumba ya matofali yenye paa nyekundu imesimama katikati ya bustani yenye kijani kibichi ikizungukwa na miti mirefu na njia ya matofali kuelekea mlangoni. Madirisha makubwa yenye pazia yanatoa mwonekano wa ndani wenye utulivu. Anga ya samawati na mawingu huongeza mandhari ya mvuto asili ya nyumbani.

Majengo ya mtaa wa kibiashara yanaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za ujenji ya upangaji, mabago ya matangazo kama To Let na maelezo ya huduma yanaashiria shuguli za upangaji na biashara zinazoendelea mijini.

Nyumba ya ghorofa mbili imezungukwa na ua wa mawe na lango la chuma . Barabara ya kuingia imetandazwa kwa vigae vya zege na maandishi mekundu yamechorwa ardhini. Mandhari ni tulivu na ya kifamilia.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa zimezungukwa na miti ya kijani na mazingira ya barabara yenye magari yaliyo park pembeni. Bango la savanna lodge na linaashiria huduma za malazi huku mawingu mepesi yakipita angani. Nyaya za umeme zinapita karibu zikiongeza ladha ya mchanganyiko wa maisha ya mjini na utulivu wa mazingira asilia.

Jengo refu la kisasa lrnye madirisha ya vioo limewekwa bango ya matangazo pemebeni vikieleza nafasi ya biashara inayopangishwa, sahani ya STARLIGHTI na nyaya za umeme zinapita karibu huku anga likiwa ya samawati na mauungu meupe yanayopita taratibu. Mazingira yanaashiria eneo la mji yenye shughuli za kibiashara.

Majengo yenye madirisha ya vioo na vyuma yamejengwa kwa mpangilio wa kisasa, baadhi yakiwa wazi na mengine yamefungwa. Ukuta wa krimu na muundo wa duara huongeza mvuto wa usanifu, huku mwanga wa jua ukimulika eneo la chini.

Jengo la kisasa lenye vioo vingi limesimama didhi ya anga ya samawati na bango la To Let likiwa limebandikwa pembeni, nguzo za kahawaia zimetenganisha dirisha kwa mtindo wa kisasa zikionyesha fursa ya biashara katika eneo hilo.

Bango la kijani lenye maandishi ya dhahabu linaeleza eneo la maendeleo linalodhibitiwa la Pearl Court Northlands View. Majengo ya nyuma na vifaa vya ujenzi vinaonyesha hatua ya upanuzi wa miji. Mazingira haya yanaangiza mwelekeo wa upangaji miji wa kisasa.

Jengo refu lenye muundo wa kuvutia linaonyesha rangi mbili kuu, nyekundu na beige zikipangiliwa kwa mtindo wa gridi kwenye madirisha mengi, juu kabisa kuna matundu madogo ya miraba yanayoleta ladha yenye usanifu wa kisasa, mandhari ya nyuma yanaonyesha anga yenye mawingu yaliyotawanyika ikiongeza mvuto wa picha.

Nyumba ya kifahari imezingirwa na bustani yenye mandhari tulivu na yenye mpangilio mzuri. Bustani hiyo ina miti shamba na vichaka vilivyotakwa kwa ustadi. Huku kivuli cha miti mikubwa kikidokeza matunzo ya muda mrefu. Milango ya chuma na madirisha huongeza mvuto wa kisasa wa jengo hilo. Likiwa limetulia katikati ya kijani kibichi cha mazingira ya kifamilia.

Jengo refu la biashara limepambwa na matangazo ya mpangishaji na chapa mbalimbali. Rangi ya kijani na beige huipa sura ya kisasa. Alama za to let zinaonyesha upatikanaji wa nafasi za biashara.

Bidhaa kubwa ya, kose heights, imewekwa juu ya bango kubwa lililogawanywa kwa sehemu kulingana na ghorofa kuanzia sakafu ya chini hadi ya saba. Kila ghorofa inaonyesha nambari ya vyumba vinavyoanza na herufi yakiashiria kama,G,F one,F two, hadi F seven ikitoa mwongozo wa haraka wa usafiri ndani ya jengo.

Uwanja wa nyasi kavu umetanda mbele ukiambatana na majengo ya makaazi yaliyojengwa kwa mafa ya mteremko na kuzungukwa na ukuta wa mawe. Anga lina mawingu meupe yaliyopishana na samawati asili huku nyaya za umeme zikivuka juu kwa mwelekeo wa mbali. Mazingira haya yanatoa taswira ya eneo la pembezoni mwa mji lenye utulivu.

Majengo marefu yenye skafu yako katika hatua ya ujenzi nyuma ya uwanja wenye majani kavu. Barabara ya vumbi iliyojaa changarawe inapita mbele ikiakisi maendeleo yanayochanganyika na maendeleo asili. Mazingira haya yanaonyesha hali ya mpito kati ua miundombinu na mandhari ya kijani.

Nyumba yenye paa la kahawia na kuta za mawe imezungukwa na mazingira ya kijani kibichi likiwa na dirisha kubwa lenye nondo za chuma upande wa kushoto na lingine upande wa kulia. Mbele kuna mti wa mnazi na nyasi zilizonyooka vizuri pamoja na mimea midogo inayoongeza uzuri wa mandhari ya nje. Anga la samawati lenye mawingu meupe huangaza mazingira hayo kwa mwanga wa asili.

Jengi refu lenye madirisha mapana na balconies ya vioo linaendelea kujengwa likiwa na mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe pamoja na maeneo ya kigae. Mafundi wanaonekana kazini huku vifaa vya ujenzi na mabati yakiwa yametapakaa. Mandhari inaonyesha mabadiliko ya mijini yanayochochea maendeleo ya kisasa.

Ukuta wa jengo limebandikwa matangazo ya huduma mbalimbali kama usimamizi wa nyumba, mafunzo ya uendeshaji gari, darasa kuoka na huduma za mtandao, maelezo ya mawasiliano yanaonyesha urahisi wa kufikiwa kwa biashara hizi katika mazingira ya mijini.

Jengo la rangi ya manjano limejengwa kwa umbo la kisasana Lina madirisha ya mstatili yaliyopangwa kwa mstari wa juu na chini, ukuta pembeni umefungwa kwa mabati ya kijivujivu na nyasi zimetanda kwenye eneo la nje kwa Hali kafu. Anga ni Safi lenye mawingu nyeupe yanayopita taratibu juu ya jengo yakinngeza utulivu hayo kwa wakazi wa ofisi.

Jengo refu la kisasa linaonekana likiwa na sakafu nyingi dirisha kataa na mabalcony enye vyandarua vya chuma. Jua limechomosa upande wa kushoto juu likitoa mkaro mkali huku angaa likiwa safi lenye mawingu machache maandishi Marufu Plaza yanatambulisha jengo hilo kama sehemu ya biashara au makazi.

Jengo refu lenye madirisha makubwa na mabalkoni limesimama kwenye mandhari ya kisasa likiwa na maandishi ya Highway Heights pembeni. Anga safi na miti ya kijani huongeza mvuto wa mazingira ya jiji.

Tangazo la ofisi za kupangisha limebandikwa ukutani, likitoa vipimo vya nafasi kuanzia futi mia nne hadi elfu tano. Maelezo ya mawasiliano yameandikwa wazi huku tahadhari ya ulinzi wa kamera ikionekana juu yake.

Kiwanja kilicho wazi chenye majani kavu kimezungukwa na majengo ya ghorofa yanayoonyesha ukuaji wa miji, baadhi yana matangi ya maji juu mengine yana mabalkoni yenye rangi mbalimbali, ukuta wa mawe unaotenganisha eneo hilo la majengo unaongeza hisia ya mipaka ya umiliki wa uwezekano wa ujenzi unaokuja.

Jengo la ghorofa lenye balkoni limeandikwa the apartment likizungukwa na mimea na majengo mengine. Anga ya samawati na mawingu machache huongeza mvuto wa mandhari ya jiji katika mazingira tulivu.

Majengo marefu ya ghorofa yanaangaza kwa mwanga wa ndani yakitawala anga ya usiku kwenye mandhari ya mji. Taa za barabarani na za ndani zinatoa mwanga wa kuvutia huku miti na barabara zikijificha kwenye kivuli cha jioni. Hali ya anga yenye mawingu huongeza uzuri wa mandhari ya jiji linalochangamka hata usiku.

Majengo ya kisasa yenye ghorofa mbili, yamepangwa kwa mpangilia mzuri, kila moja likiwa na paa la vigae na madirisha makubwa. Eneo la mbele limepambwa kwa vigae vya kuekea barabarani pamoja na miti midogo ya mapambo. Mazingira haya yana akisi maisha ya mjini yenye mpangilio na utulivu.

Tangazo lililoandikwa kwa mkono limewekwa ukutani likitoa taarifa ya nyumba inayopangishwa. Nambari ya simu imeandikwa kwa wazi kwa mawasiliano ya haraka. Mandhari ya barbed wire na taa huongeza hisia za usalama wa eneo husika.

Wateja wamesimama kwenye foleni ya malipo ndani ya Quick Mart wakiwa mbele ya kaunta mbili tofauti, bidhaa za haraka kama vitafunwa zimepangwa karibu na kaunta zikionyesha mazingira ya kibiashara ya rejareja yenye shughuli nyingi.

Jengo la kisasa la, quickmart, lina nembo kubwa nyekundu na bango la, fresh and easy, pembeni. Mbele kuna mihimili ya chuma na dirisha pana likiwa na ishara ya kuingia dukani. Mandhari yanaonyesha urahisi wa ununuzi mijini.

Katika korido ya duka kubwa chupa za sabuni ya sunlight zenye rangi ya chungwa zimepangwa kwa safu upande wa kushoto huku upande wa kulia ukiwa na pakiti za taulo za kike ya aina ya always huko nyuma bango kubwa la lifeboy stronger soap for stronger germs linaangaza juu ya rafu likisisitiza nguvu ya bidhaa dhidhi ya vijidudu.

Dawati la matangazo limepambwa na pakiti za karatasi laini za Hanan Premium zenye rangi ya upole zikiwa juu ya stedi nyekundu ya mauzo bango iko na bei linaonyesha offer ya forty six shillings and ninety cents ikilenga wahitaji wanaotafuta bidhaa bora kwa bei nafuu . Mandhari ya duka ni safi yenye mwanga na bidha nyingine kwenye rafu za nyuma.

Viti vya plastiki vya rangi tofauti vimepangwa mbele ya sehemu ya bidhaa kama mikeka na vifaa vya nyumbani, mabango ya ice cream na bakery yamewekwa juu yakionyesha maeneo maalum ya bidhaa. Taa za dari hiongeza mwangaza wa mazingira ya ununuzi kwa jumla.

Mitungi, sufuria na viaa vingine vya jikoni vimepangwa kwenye rafu za duka kubwa chini ya taa angavu. Sehemu hio imetengwa mahususi kwa bidhaa za teknolojia na matumizi ya nyumbani ikionyesha mpangilio ulio wazi na wa kisasa.

Rafu za dukani zimejaa mikate na bidhaa vya vyakula, huku matangazo ya offer yakivutia macho wateja wanazunguka wakifanya ununuzi katika mazingira yenye shughuli nyingi.

Taa za sola zenye miundo tofauti zimetandazwa kwenye rafu la muonyesho. Pembeni kuna miafuli na ya plastiki ya kipanda mimea. Mandari hii inaangazia matumizi ya Vifaa rafiki za mazingira

Ndani ya duka kubwa la bidhaa kuna wateja na wafanyakazi waki wakishughulika kwenye sehemu tofauti hasa ile ya matunda na mboga mboga. Sakafu yenye vigae na taa dari huongeza mwangaza na usafi wa mazingira. Mabango ya matangazo yananing'inia juu yakionyesha offer na maelezo ya bidhaa mazingira haya yanadhihirisha utaratibu na hali ya ununuzi wa kisasa.

Mikate na keki za Cleanshelf zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka, zikiwa zimewekwa pamoja na chupa za sosi kwenye meza ya mbao. Rafu za bidhaa na mwangaza wa dari huongeza mvuto wa ununuzi katika mazingira haya safi na maridadi.

Safu za bidhaa zimetandaswa katika maduka ya Clean Shell Fresh Market zikiwa zimepangwa kwa uangalivu kwenye rafu safi vifungashio vya bidhaa mbali mbali hasa za usafi wa nyumbani vinaonekana kwa wingi huku alama za chaba zikitawala anga la ndani, mpangilio huu wa kitaalamu unaashiria mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Rafu ya duka imepangwa kwa safu za nepi za watoto kutoka chapa mbalimbali kama Molfix na Haggies, rangi tofauti za vifungashio na vibandiko vya bei kuonyesha urahisi wa uchaguzi kwa wateja wa bidhaa za watoto.

Mtu anaingia kwenye duka la kafu lilojaa bidhaa na matangazo ya punguzo, nembo na maandishi ya welcome to kafu yanaonekana juu huku bei za bidhaa zikiwa zimeonyeshwa wazi. Mandhari inaashiria ununuzi wa rejareja katika mazingira ya kisasa.

Wateja wanatembea kati ya safu za bidhaa kwenye duka kubwa lenye taa za fluorescent na mabango mekundu ya matangazo, bei kama two fifty five na two thirty four zimeandikwa juu ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, huku muundo wa dari ukionyesha mihimili ya chuma.

Mtu aliyevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi amesimama karibu na rafu ya bidhaa katika duka ya kisasa. Maeneo ya ndani yamepambwa na bidaa mbalimbali kama vitafunwa na vifaa vya usafi na taxi ya nyumbani imepangwa kwa ustadi .Mandari hiyo

Sehemu ya chakula Cha bufe ikiwa na chakula mbalimbali kwenye vyombo vya chuma ikiwemo wali, wali wa kukaanga na mapishi ya nyama Kila sahani Ina kijiko Cha kujihudumia na mwanga mzuri unaangazia mandari hiyo. Mandari ya kisasa yamegahawa yanaasisitiza upatikanaji wa chaguo nyingi kwa mteja.

Ghorofa ya chini ya kafo inapatikana kupitia njia panda ,njia ya kusafirishwa ikiwa imepambwa na matangazo yanayovutia. Mabango yanaeleza uwepo wa bidhaa zaidi na kutoa shukrani kwa wateja. Mandhari ni safi na yenye mwanga yakisisitiza urahisi na bei nafuu.

Ndani ya duka la vyakula kuna maeneo ya nyama na samaki yaliyoandikwa kwa mwangaza juu, huku watu wachache wakishughulika kwenye mazingira safi ya sakafu ya vigae, vifaa vya kawaida kama meza, viti, pipa na taka na sehemu ya kunawia mkono vipo vinavyoonyesha mpangilio wa kisasa kwa huduma kwa wateja.

Eneo ya ndani ya cafe naivas inaonyesha kaunta na bidhaa za vitafuno na mikate mbalimbali. Maanthali ina vifaa vya utumizi, nembo ya rangi ya machungwa na vibakuli vya ununuzi. Mazingira haya yanaashiria ununuzi wa haraka na huduma za chakula ndani ya duka.

Viatu vya aina mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu nne ndani ya duka la rejareja, bango la punguzo la fifty percent off linavutia macho ya wanunuzi huku masanduku yenye chapa ya bata yakionekana pembeni, watu wachache wamesimama karibu na rafu wakichunguza bidhaa kwa makini kana kwamba wanachagua kwa tahadhari, mazingira haya yanasisimua hali ya ununuzi.

Bidhaa za watoto zimepangwa kwenye rafu za duka zikiwemo chupa , nguo na vifaa vya kulishia. Mandhari ni safi na yenye mwangaza ikielekea kuwa ya kuvutia kwa wateja . Sanamu ya mtoto aliyevaa gauni la samawati linaleta mvuto wa kipekee.

Mteja amesimama mbele ya kioo cha kuonyesha vitafunwa katika sehemu ya kuuza mikate na keki akiwa anatazama chaguo la keki zilizojaa mapambo ya shiri, krimu na chokoleti. Chini kuna vitafunwa kama samosa na rolls huku kikapu cha njano chenye bidhaa kikiwa pembeni ikiashiria safari ya kununua tamu za jioni au kusherehekea jambo maalum.

Watu wawili wamesimama ndani ya duka la plastiki, wakichagua bidhaa kutoka rafu zilizojaa vyombo vya rangi mbalimbali. Toroli ya manunuzi iko karibu nao, ikiwa na baadhi ya bidhaa walizokusanya. Sakafu ya duka ni safi na taa huangaza kila kona, na bei zimewekwa wazi kwenye vibandiko. Mandhari ni ya biashara yenye utaratibu, na wateja wenye malengo ya manunuzi.

Mwanamke amevaa shati jeupe na sketi nyeusi akitembea kwenye corridor la duka kubwa la Quickmart huku vinywaji na bidhaa za maziwa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu. Mabango ya gari yanaelekeza sehemu mbalimbali za bidhaa kama stationery , hair , towels na bags .

Nguzo kubwa ya mbao imesheheni matunda safi kama machungwa ,maparachichi na ndizi huku watu wakinunua kwa taratibu rafu ya nyuma imepangwa kwa majani na nembo ya fruit and vegetables mandhari inaangazia kwa mwanga wa maduka makubwa ikisisitiza usafi na mpangiliowa bidhaa za chakula.

Karibu katika duka la Carrefour lenye ofa nafuu na huduma za haraka. Shughuli zinaendelea ndani ya duka lililojaa bidhaa na tango angavu . Ujumbe wa kuvutia wa low prices and so much more unasisitiza unafuu na utofauti wa bidhaa.